Chanjo za ugonjwa wa measles rubela ziko kwenye chupa. Chupa zenyewe ni kadhaa na ziko na vifuniko vya rangi ya samawati.

Mgonjwa na muuguzi kwenye hospitali. Kwa mtazamo wangu, mgonjwa mwenyewe ni mgonjwa wa saratani aliyeweza kufika viwango fulani vya kupata nafuu kutokana na ugonjwa wake. Wanaonekana wenye furaha.

Matabibu wanashughulikia mtoto, aliyezaliwa kabla ya kipindi chake na wanaonekana hapo wamemueka kwenye mashini wanazotumia pale hospitalini.

Madaktari, wauguzi na matabibu wamemuzingira mgonjwa anayefanyiwa upasuaji hospitalini, katika chumba maalum cha kufanyia upasuaji. Washa anza upasuaji unaendelea.

Daktari wa kienyejianayetumia dawa za miti shamba, anaonekana akipakia ama kupakua dawa kutoka kwa jisanduku dogo ambapo yeye huziweka wakati anamaliza kazi yake.

Dawa inayotumika kwa njia ya kumezwa, liko kwenye chupa na paketi yake iko kando yake, paketi imeandikwa maelezo kamili ya utumizi na ladha ya hiyo dawa kwa hivyo mgonjwa hatakuwa na ugumu wowote wa kutumia dawa hii.

Daktari anamhoji mgonjwa kwa minajili ya kujua kilichomleta hospitalini ili aweze kuhakikisha amepata dalili alizo nazo mgonjwa ampe tiba kamilifu.

Mtoto wa umri ndogo anapokea chanjo kutoka kwa matabibu. Tabibu mmoja anamdunga sindano ya hiyo chanjo na mwingine anamsitiri.